Katika duka kuu la kujihudumia la vyakula na vifaa, kunapatikana aina nyingi ya bidhaa ya matumizi. Nyama aina mbalimbali kama ya kuku, mbuzi au ng'ombe imewekwa kwa friji ili isiharibike na pia kuzuiwa ndani ya kioo safi isije kupata uchafu na iweze kuvutia wanunuzi. Nyanya nyekundu ya rangi ya kijani na zabibu zatumiwa kurembesha.